Manequinn iliyovaa shati la maua mekundu na meupe. Lina kofia nyekundu na majani na imezungukwa na mikoba, herini na vitu mbalimbali dukani. Pembeni kuna rafu yenye kofia nyeusi na bidhaa zaidi za kuvaa.

Soko hili la nguo lina nguo nyingi ambazo zinaninginia juu na watu wananunua, kuna bango la hamsini ikimanisha nguo inauzwa kwa shilingi hamsini.

Duka hili la bidhaa za mitindo kuna manekeni aliyevalishwa gauni na kofia ya jua na amezingukwa na vikorokoro kama miwani, shanga mkufu na kofia mbalimbali.

Sehemu hii ya duka la nguo ina mashati mbalimbali yamepangwa kwenye wima. Kuna rangi tofauti kama nyeupe, machungwa. Juu yake kuna bango likionyesha punguzo maalum la bei.

Watu wengi wamo ndani ya duka kubwa la nguo, wakichagua na kuchambua mavazi yaliyo kwenye laini mbalimbali. Kuta zimepambwa kwa rangi ya zambarau na kuna mabango ya ofa na sehemu za malipo.

Nguo mbalimbali za wanawake, haswa magauni marefu, zimepewa punguzo la asilimia hamsini, zikiwa zimepangwa kwenye rafu dukani. Rangi za magauni ni tofauti kuanzia nyeusi, zambarau hadi samawati . Duka linaonekana nadhifu na limepangwa vizuri.

Mstari wa nguo za kike zimepangwa kwenye wembamba ndani ya duka kando ya ukuta wa dhahabu yenye michoro ya pembe tatu. Kuna mavazi ya rangi tofauti kama njano, samawati, nyekundu na yenye mipira au michoro.

Duka hili la kisasa ni la nguo . Lina rafu za mashati yaliyopangwa vizuri na suti zikiwa zimehifadhiwa kwenye vishikio. Sakafu ni safi na kuna taa zenye mwangaza wa kutosha darini.

Duka hili la nguo lina nguo zimepangwa kwenye wima na rafu. Kwenye ukuta kuna bango kubwa la mwanamke mwenye nywele za rangi ya hudhurungi na kuna maandishi kwenye bango mbele ya nguo.

Rafu za nguo zimepangwa ukutani zikiwa na mavazi ya rangi ya mitindo tofauti. Kuna mashati, gauni, suruali na sketi . Pembeni kuna vikapu vya nguo na mfuko wa mkononi mezani , huku eneo likiwa limepangwa vizuri na safi.

Duka la nguo za mitumba ina nguo nyingi zilizopangwa kwenye wima na meza katikati pamoja na mikoba pembeni. Kuta zina rangi angavu na kuna manikini zikiwa juu kuonyesha baadhi za bidhaa.

Duka hili ni la mavazi na manekini wamevalishwa magauni na shuka za rangi angavu kama njano na machungwa. Pembeni kuna nguo nyingine zenye rangi kama waridi na kijani, zikiwa zimepangwa kwenye rafu.

Duka hili la nguo ni la kisasa na lenye rafu na wima za nguo zilizoanikwa pamoja vizuri na bidhaa nyingine kama vikapu, kofia na begi. Kuna mimea ya ndani na mapambo ya ukutani huku mwangaza wa taa ukifanya mazingira yaonekane maridadi.

Safu ndefu ya makoti ya suti mbalimbali zimepangwa kwenye wima ya duka zikiwa na rangi na mitindo tofauti kama kahawia, njano, samawati na nyekundu. Makoti yote yamepangiliwa vizuri kwenye wima ya chuma na chini kuna sakafu safi ya vigae.

Sehemu hii ya duka kubwa ni sehemu ya nguo. Kuna manequinn amevalishwa mavazi tofauti na watu kadhaa wakiwa ndani ya duka hilo. Juu kuna bango kubwa la rangi ya samawati lenye hreufi kubwa na ndani kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na wima.

Mannequin mweusi amevaa blauzi nyekundu yenye mapambo ya waridi. Amebebeshwa begi mkononi na amevaa kofia nyekundu kubwa ya mapambo kichwani. Pembeni yake kuna stendi ya miwani ya jua yaliyopangwa mistari mingi; iko kwenye duka la nguo lililopo ndani ya duka kubwa.

Meza ya duka la nguo ina mashati ya kiume yaliyopangwa vizuri ya rangi na mtindo tofauti. Juu ya meza kuna bango kubwa jekundu ambalo lina maandishi. Pembeni kuna rafu za suruali na nguo nyingine na mazingira ni safi.

Sehemu ya duka hili la nguo ni sehemu ya mavazi ya watoto. Kuna rafu zilizojaa mashati, suruali na nguo mbalimbali za watoto zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna mabango mekundu yenye maandishi na bei ya juu kabisa ikiwa ni shilingi 400 kwa nguo za watoto.

Standi ya nguo imo ndani ya duka, nikiwa na masharti na koti mbalimbali yaliyopangwa kwenye wima ya chuma. Kuna masharti ya rangi tofauti kama cheki, samawati, kijani na mengine ya kawaida. Mazingira ni safi na tazaa dari zinatoa mwanga wa kutosha.

Magari haya matatu ni ya rangi tofauti , nyeupe , nyekundu na nyeusi. Yamepangwa kwenye safu moja ndani ya gereji au maonyesho ya magari. Inaonyesha ushindani wa magari au wapenzi wa magari wakionyesha magari yao bora.

Mwanaume na mwanamke wamesimama pamoja wakiwa ndani ya ofosi au chumba cha magari wakitazama na kujadili karatasi muhimu, pembeni mwao kuna gari jeupe na mimea ya ndani.

Sehemu hii ya ndani ni sehemu ya gari, kuna dashibodi, usukani, viti vya mbele na sehemu ya kati iliyo na gia, gari limeonekana likiwa safi sana viti vya ngozi na vifaa vya kisasa kwenye dashibodi.

Gari jeusi limetulia kwenye maegesho na lina nambari za usajili ya Kenya. Jua linawaka. Maegesho yana paa na nguzo za njano upande wa nyuma. Upande wa juu kulia kuna alama na nambari iliyochomoza kwenye skrini.

Gari hili ni la rangi ya fedha na limeegeshwa kando ya barabara lenye ardhi kavu na miinuko ya mchanga nyuma yake. Hii aina ya gari hutumika sana kama matatu au kwa shughuli za usafirishaji wa abiria.

Gari hili jeupe limepaki barabarani. Taa za gari zimewashwa na hakuna nambari za usajili kwenye grilli ya mbele. Mandhari nyuma kuna miti na majengo na hewa inaonekana safi na ya jioni.

Gari hili ni la rangi ya fedha, aina ya sedan . Limeegeshwa kwenye nyasi uwanjani na magari mengine mawili yameonekana nyuma. Mazingira yamezungukwa na miti, na anga ni safi bila mawingu.

Gari hili jeupe aina ya Subaru imepakiwa kwenye maegesho iliyo na uzio wa chuma. Gari lina magurudumu meusi na yana yeney michirizi meupe na linaonekana likiwa safi.

Gari jeupe aina ya matatu limeegeshwa kwenye barabara ya lami chini ya anga ya samawati yenye mawingu masafi. GAri lina vioo vikubwa upande na namba ya usajili ya Kenya.

Magari mengi yamepangwa kwa mistari sawia katika uwanja mpana wa maegesho . Rangi mbalimbali kama nyeusi , nyeupe na kijivu zinatawala, yakionyesha magari mapya au yaliyoko kwenye kituo cha usambazaji.

Ndani ya duka la magari kuna magari meusi yamepangwa kwa mstari ikiashiria chaguo kubwa la magari ya kupendeza, mandhari ina mwanga mzuri wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa upande wa kulia.

Gari la abiria limesimama kwenye barabara ya changarawe pembeni ya mtaa. Rangi ni ya fedha na lina matairi meusi yenye apambo ya dhahabu. Nyuma yake kuna miti mingi yenye majani ya kijani kibichi na anga ni ya samawati na mawingu mepesi.

Sehemu hii ya ndani ni ya gari ukiangalia kutoka nyuma kuelekea mbele, kuna usukani upande wa kulia na viti vya mbele vya rangi ya kahawia. Kwenye dashbodi kuna skrini ndogo, vitufe vya kudhibiti hewa na redio na kwenye kiti cha mbele kuna kalenda.

Gari dogo jeusi limeegeshwa kwenye lami mbele ya kituo cha mafuta. Nambari ya usajili ni ya Kenya na mandhari ya nyuma inaonyesha majengo na magari mengine yakiwa yameegeshwa.

Sehemu hii ya ndani ni ya duka la magari yenye magari mapya ya rangi tofauti yaliyopangwa vizuri. Kuna meza za wahudumu na mapambo ya mimea. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga kuingia ndani.

Magurudumu haya yanasafishwa kwa maji yenye shinkizo kubwa. Maji yanatiririka kwa nguvu juu ya tairi na sehemu ya ardhi ni ya lami enye unyevunyevu. Hii ni hali ya kawaida unapoosha matairi au magurudumu kwenye karakana au kituo cha kuoshea magari.

Gari hili dogo ni jeupe na lina nambari ya usajili. Limeegeshwa kwenye eneo la udongo na nyasi. Lina milango minne na madirisha meusi na liko karibu na ukuta wa mawe. Linaonekana kuwa katika hali nzuri na ni ndogo kwa matumizi ya mjini.

Sehemu ya ndani ya gari. Ina viti vikiwa vimepangwa kwenye mistari miwili na nafasi kubwa katikati. Dirisha za pembeni zinaonekana kuwa wazi na nje kuna barabara ya vumbi na uzio wa waya. Mandhari ni ya mchana na kuna mwangaza mwingi unaoingia ndani ya gari.

Gari hili jeupe limeegeshwa barabarani karibu na uzio wa miti na majengo ya makazi nyuma yake. Gari linaonekana jipya. Imepambwa na magurudumu. Zina taa za kisasa. Mazingira ni tulivu na kuna mwanga mzuri.

Gari hili jeusi limeegsehwa kwenye uwanja wa nyasi karibu na nyumba. Gari hili lina nambari ya usajili na dirisha la nyuma linaakisi miti na mazingira yaliyopo. Gari linaonekana likiwa safi na katika hali nzuri.

Gari hili ni ya rangi ya fedha likiwa limesimama kando ya barabara mbele ya mlima wa udongo. Gari lina stika upande wa mlango inaonyesha lina fanya kazi maalum, labda usafiri wa kampuni au taasisi. Anga ni safi na kuna mwanga wa jua.

Gari hili ni ya rangi ya kijani kibichi iliyokolea. Limeegeshwa kwenye nyasi karibu na mti. Pembeni ya gari kuna mtu amesimama. Mandhari ni ya asili, inaonekana kama shambani au sehemu ya mashambani.

Mkono huu ni mkono wa mwanamke aliyevaa nguo za kiasili na bangili yenye rangi mingi akiandaa vito vya mavazi . Kuna mikufu, herini na vishiko vyote vyenye rangi na mapambo mengi yaliyosokotwa na shanga.

Duka hili ni duka la sanaa na vinyago . Linaonyesha vinyago vya wanyama kama twiga, pundamilia na ndege pamoja na boti za urembo na vibuyu. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu ikiwakilisha sanaa na utamaduni wa kiafrika.

Soko kubwa la wazi lina misururu ya vibanda vyenye mabati ya rangi tofauti na watu wengi wakifanya shuguli. Majengo makubwa yenye paa za duara yanaonekana upande wa kulia.

Majani ya tikitimaji yamepangwa juu ya meza kubwa sokoni na baadhi zimekatwa kuonyesha ndani yake yenye rangi nyekundu. Watu na wachuuzi wanaonekana nyuma, wamejikinga na mwavuli wa rangi tofauti.

Kibanda hiki sokoni kimejaa matunda na mboga kama viazi. Mahindi mabichi, karoti, nyanya, pilipili, hoho na ndizi zilizoning'inizwa juu. Kuna muuza anayepita upande wa kulia na mazingira ni ya soko la kawaida.

Kumbukumbu hili liko mjini na lina maua mingi ya kuweka heshima na miavuli mikubwa ya rangi ya zambarau na samawati, pembeni kuna kiti na nyuma upo ukuta ulioandikwa maandishi na taa zinamulika sehemu hio usiku.

Mkusanyiko huu wa mapambo na vito vya jadi vimetengenezwa kwa shanga za rangi tofauti kama vile mikufu , vikuku , hereni na pete. Vitu hivi vimepangwa kwa mpangilio mzuri na vinasheheni rangi kama machungwa, njano , kijani na zambarau.

Mkusanyiko huu mkubwa ni wa barakoa na vinyago vya kiafrika vikiwa vimetundikwa ukutani kwenye soko la sanaa, vinyago hivi vina rangi na miundo mbalimbali, inawakilisha utamaduni na sanaa za jadi kutoka sehemu tofauti za Afrika.

Mabasi ya kijani na njano yamegeeshwa barabarani na watu wachache wanapita kwenye eneo hilo. Kuna kibanda na vibanda vidogo vya biashara upande wa kulia pamoja na bango kubwa juu ya majengo.

Rundo hili ni lq vibuyu vingi vya ukubwa tofauti vikiwa vimewekwa chini kwenye soko au eneo la wazi. Kuna watu upande wa kulia wakikaa karibu na vibuyu hizo na nguzo za mbao zikuwa zinashikilia sehemu ya paa.

Watu wengi wanachagua au kuvinjari nguo za mitumba, zilizotandazwa chini kwenye soko la wazi. Kuna rundo kubwa la nguo zenye rangi mbalimbali, na kila mtu anaonekana mwenye shughuli.

Soko hili la ndani lina vibanda vya bidha za kienyeji kama mikoba, vitambaa na picha za sanaa ukutani. Wafanyabiashara na wateja wamesimama na wengine wamekaa . Barabara ya kati ni nyembamba.

Soko hili la mboga linaonyesha viazi, vitunguu maji jekundu na nyanya zikiwa zimepangwa kwenye vidimbwi tofauti. Bidhaa zimeonekana zikiwa tayari kwa wateja kununua. Hii ndiyo hali ya kawaida kwenye masoko Kenya.

Soko hili la mboga limejaa watu na mafungu makubwa ya kabiji zilizopangwa chini na kwenye magunia. Wafanyi biashara na wateja wanasimama au kutembea kati ya mafungu hayo, huku sakafu ikiwa na mabaki mengi ya majani na maji.

Kibanda cha soko cha kienyeji kimejengwa kwa mbao na bati. Kimejaa mapambo ya shanga, mikufu, vikuku na pete za rangi tofauti tofauti, nikiwa zimepangiliwa kwenye stendi na kutundikwa kwenye kuta.

Soko hili la matunda na mboga lina watu wengi wakiwa wamekee na wakisimama wakifanya biashara. Meza na magunia yamejaa tikitimaji, viazi namatunda mengine mengi. Watu wamevaa mavazi ya rangi tofauti na mazingira yanaonekana ya pilkapilka nyingi za sokoni.

Mabanda ya mbao yamejaa vinyagu vya wanyama na watu zikiwa zimepangwa kwa usadi kwenye rafu. Kuna twiga waliopakwa rangi ya kahawia na njano, tembo, punda, na sanamu ndogo za binadamu waliovaa mavazi mekundu. Pembeni kuna vikapu vya mikono vyenye rangi ya mchangiko.

Mama yuko kwenye soko kuu la mboga. Amesimama nyuma ya meza iliyojaa karoti, ndizi na mboga zingine. Pembeni kuna mama mwengine na meza zingine zimejaa mazao mbali mbali ya shambani. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za biashara sokoni.

Toroli kubwa limejaa soksi za aina na rangi tofauti zikiwa zimepagwa kwa fujo sokoni. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha ardhi ya udongo na takataka chache kando ya toroli.

Kibanda hili na la kuuza dawa za mitishamba au asali kando ya barabara. Kuna chupa nyingi zenye vimiminika vya rangi tofauti na mezani, ndoo na mitungi ya plastiki ya rangi mbalimbali chini. Watu wameketi kwenye viti vya plastiki mmoja akionekana kutumia simu.

Soko hili la ndani lina vibanda vya mboga na matunda kama nyanya, ndizi, vitunguu na mboga za majani, bidhaa zimepangwa kwenye meza na boxi. Kuna rangi nyingi za mboga zinazo vutia. Mazingira yanaonyesha shuguli nyingi za biashara ya chakula sokoni.

Barabara nyembamba iko kwenye soko la mji magari na watu wakipita huku upande mmoja kukiwa na meza na rafu zilizojaa matunda na mboga mbalimbali kama viazi, nyanya na parachichi.

Soko hili la nje, lina watu wengi. Vibanda vya biashara vimepangiliwa kandokando na bidhaa kama nguo, vyakula na vitu vya matumizi zikiwa zimeanikwa. Wafanyibiashara na wateja wanatembea katikati ya vibanda na mazingira yanaonekana na shughuli nyingi na msongamano.

Soko hili la ndani lina dari refu na madirisha makubwa yanayoleta mwanga mwingi. Kuta zimepambwa na mchoro na uchoraji wa sanaa mbalimbali huku bidhaa kama vinyago, mikeka na vitu vya kitamaduni vikiwa vimepangwa kwenye vibanda. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko la sanaa au bidhaa za utamaduni.

Soko hili la ndani lina vibanda vya mbao vilivyojaa matunda na mboga kama parachichi na limau. Watu kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake wanatembea au kununua bidhaa sokoni humu.

Mafungu ya mamboga na malenge zimefungwa kwenye kreti au meza ya soko. Kuna mamboga ya rangi ya kijani, manjano na mengine ya rangi ya cream yaliyo na umbo la duara au la chupa. Hii ni hali ya kawaida kwenye masoko ya mboga.

Meza hii ya soko imejaa mboga na matunda mbalimbali. Kuna pilipili hoho za njano na kijani, tango, biriganya, tangawizi kwenye kikapu kikubwa, nanasi, limau, na majani ya mboga kwenye vikapu vya plastiki.

Soko hili la wazi ni kubwa na limejaa watu na vibanda vingi vya wauzaji. Kila kibanda kina mwavuli wa rangi tofauti tofauti. Vibanda vimepangwa kwa mistari huku watu wakizunguka kati ya njia ndogo sokoni na majengo majengo makubwa yakiwa pembeni kushoto na kulia.

Soko hili ni la jumla ya nyanya, ambapo kuna makasha mingi yaliyojaa nyanya nyekundu zilizopangwa vizuri. Watu kadhaa wamesimama karibu na makasha hayo mmoja akiwa anachagua au kupanga nyanya.

Soko hili la matunda lina meza ambayo imejaa ndizi, maembe, na parachichi, nanasi na matunda mengine mengi. Kuna watu kadhaa sokoni, mmoja amevalia fulana nyeupe upande wa kushoto. Juu kuna paa la mabati na makuti, na ndizi zimetundikwa juu ya meza.

Kibanda hiki, cha soko la mitumba limejaa viatu vya aina na rangi tofauti tofauti, ikiwa vimepangwa safu kwenye sakafu ya plasti ya manjano. Viatu vingi ni vya michezo, buti na viatu vya kawaida vya kuvaa mjini.

Sehemu hii ni ya soko la mitumba. Watu wachache wanapita katikati ya nguo nyingi zilizotandazwa chini. Mazingira ni yenye msongamano kidogo na kujaa rangi nyingi za nguo tofautitofauti.

Jengo la ghorofa tatu limejengwa kwa mawe na lina madirisha na milango yenye vioo. Sehemu ya mbele ina ukuta wa mabati iliyopauka na nyasi ndefu zimeota mbele ya jengo.

Jengo refu la vioo na zege linaonekana likiwa katikati ya miti na juu yake kuna mnara mrefu wa mawasiliano. Anga ni la samawati yenye mawingu kidogo na jengo hili linaonekana maridadi.

Jengo hili ni ya rangi ya manjano yenye dari nyekundu. Lina madirisha madogo madogo na liko karibu na ukuta wa mawe upande mmoja. Anga ni safi ni ya samawati bila mawingu.

Bustani hii safi una nyasi ambayo umekatwa vizuri, maua na miti midogo, pembeni mwa nyumba maridadi ya ghorofa moja, kuna ukumbi wa kisasa wa kupumzikia wenye viti na meza na taa za kisasa kwenye ukuta.

Nyumba hii ya ghorofa ina paa la kijani, rangi ya njano nje na veranda iliyo na grili za chuma. Mbele kuna geti kubwa la chuma la rangi nyeusi na mapambo ya dhahabu , na kuna ukuta wa nje pia una rangi ya njano.

Jengo la ghorofa lenye rangi ya manjano na samawati ina madirisha meusi na paa la mteremko. Sehemu ya juu kuna bati ambapo huenda ni kwa ajili ya kuzuia jua au mvua.

Nyumba hii ya kisasa ina ghorofa moja , kuta za rangi ya udongo na madirisha makubwa ya vioo. Nyumba imejengwa juu ya ukuta wa mawe na ina roshani yenye uzio wa vioo upande wa mbele.

Nyumba hii kubwa ni ya gorofa moja katikati ya uwanja mpana wa nyasi. Imezungukwa na miti mingi ya kijani. Pembeni kuna kibanda kidogo chenye paa la bati na mbele kuna benchi la mbao. Anga ni safi na la samwati inaonekana vizuri na mazingira ni tulivu na ya kupendeza.

Kiwanja hiki kikubwa cha wazi kina majani yaliyokauka na mimea mimea mifupi. kipo katikati ya eneo la makaazi yaliyojengwa nyumba za kisasa pembeni. Pembeni kushoto na kulia kuna majumba ya kuishi na miti na angavu kidogo na mawingu meupe.

Jengo hili ni jengo la ghorofa nyingi na rangi ya kahawia na nyeupe. Pembeni kuna nyaya za umeme na uzuio wa chuma unaozunguka jengo hilo. Anga ni ya samawati na kuna miti upande wa kushoto.

Jengo hili refu la ghorofa linapigwa na mwanga wa jua, huku jua karibu na kona ya jengo upande wa kushoto. Anga ni safi na la samwati na mwanga wa jua unaonekana ukimulika upande wa jengo.

Jengo hili refu la ghorofa lina rangi ya machungwa na madirisha makubwa ya kioo. Jengo hili lina roshani kwenye kila ghorofa na paa lina vifaa mbalimbali juu. Mandhari inaonekana kuwa ni eneo la mji na anga imefunikwa na mawingu kidogo.

Jengo hili la kisasa ni la ghorofa tatu, limepambwa na mapambo mazuri ya kisasa na milango mikubwa ya chuma na mabati. Kila ghorofa ina balkoni yenye nundo ama pambo ya rangi na upande wa kulia kuna muundo wa vigae vya rangi tofauti.

Jengo hili refu la kisasa lina ghorofa nyingi, jeupe lenye mabalkoni makubwa kila upande. Jengo limezungukwa na miti ya kijani na anga ni ya samawati yenye mawingu kidogo. Inaonekana kuwa ni makazi ya kifahari au makazi mapya mjini.

Jengo hili lina ghorofa nyingi. Lina madirisha mengi na mabalcony na chini kuna maduka au biashara. Jua linaangaza juu ya jengo na anga ni safi na yenye mawingu kidogo. Inaonekana kama jengo la makazi au biashara mjini.

Nyumba hii ya kisasa ina paa la rangi ya kahawia na madirisha makubwa upande wa kushoto. Nyumba imezungushiwa ukuta wa mawe na mbele kuna bustani ndogo yenye mimea.

Jengo hili refu lina ghorofa nyingi, kando yake ni nyeupe na nyeusi lilipambwa na sehemu za rangi ya manjao. Jengo lina mabalkoni kwenye ghorofa na linanekana kuwa jipya na la kisasa.

Bango hili kubwa la matangazo barabarani linatangaza ujenzi wa nyumba za ghorofa ukiwa mbele ya jengo la makazi. Bango linapita jengo refu, maandishi ya kijani na manjano na namba za simu za mawasiliano.

Jengo hili la ghorofa moja limejengwa kwa mawe na kupakwa rangi ya kijani sehemu ya chini, juu ikiwa bila rangi. Kuna milango mikubwa ya chuma mbele ya nyumba na madirisha yenye nondo juu. Mazingira yanaonekana ya kawaida na kuna vipande vya mbao na mawe mbele ya jengo.

Lango hili la chuma ni la rangi nyeusi lililozungushiwa waya wa seng'eng'e juu kwa ajili ya ulinzi. Kwenye lango kuna karatasi imebandikwa yenye maandishi na nambari ya simu ya mawasiliano. Pembeni kuna ukuta wa zege na anga la samawati.

Jengo hili ni la ghorofa nyingi na lenye madirisha mengi na mabalkoni. Jua linachomoza juu ya paa la jengo hilo. Chini ya jengo kuna mabango ya biashara mbalimbali na anga ni safi na yenye mawingu kidogo. Mandhari inaonekana kuwa ya mjini na mazingira ni safi.

Jengo liko katika hatua za ujenzi. Msingi na ukuta vikiwa tayari huku paa likiwa bado linatengenezwa na linaonekana kama fremu ya chuma. Mazingira yanazungukwa na maua yenye rangi ya machungwa na kijani kibichi.

Jengo hili la ghorofa lina rangi ya kahawia na kila safu ina roshani zenye uzio wa chuma. Kuna nguo zimeanikwa kwenye baadhi ya roshani kuashiria watu wanaishi humo. Hii ni kawaida kwenye maeneo ya mjini.

Korido hili nyembamba ina rafu za kisasa za mbao pande zote mbili zikiwa na mwangaza wa taa. Mwisho wa korido kuna dirisha linaloleta mwanga wa asili na sakafu ni ya mbao ya rangi ya kahawia. Mandhari ni safi na ya kisasa.

Sehemu hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo kuna nanasi zimepangwa kwenye rafu ya chuma, kuna mabango ya matangazo juu, mazingira yanaonekana ya kisasa na safi na watu wanapita kwenye sehemu nyingine ya duka.

Ndani ya duka hili kubwa kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa kama viti vya plastiki, vikapu, vifaa vya jikoni na vyakula kutoka sehemu ya bakery . Kuna rafu ndefu na taa nyingi juu , zikifanya mazingira yawe angavu na ya kisasa.

Sehemu hii ya ndani duka kubwa kuna chupa nyingo za juisi na soda zimepangwa mbele, na friza ya bidhaa za baridi upande wa kushoto, mandhari ni safi imetulia na kuna taa nyingi za kung'aa juu.

Baiskeli ndogo ndogo za watoto zimepangwa kwenye duka au duka la rejareja, pamoja na viti vya plastiki vilivyowekwa upande wa nyuma. Sakafu ni safi na kuna mwangaza mwingi. Inafanana na sehemu ya kuuza vifaa vya watoto.

Watu hawa wawili wako kwenye duka kubwa la kuuza vyombo za plastiki rangi mbalimbali wakichagua bidhaa kwenye rafu ndefu. Katika sehemu ya mbele kuna kapu la kununulia lenye magurudumu likiwa tupu.

Duka hili kubwa ni la nguo na bidhaa za watoto. Kuna rafu zilizojaa nguo ndogo na vifaa vingine vikiwekwa kwa mpangilio mzuri pande zote mbili. Taa nyingi za kisasa zimewashwa juu na sakafu ni safi na pana.

Sehemu hii ya ndani ya duka kubwa ni sehemu ya mikate, kuna makabati ya kioo yenye mikaye na vitafunwa kavu za kubeba mikate na ya taa zilizoninginizwa juu, mandhari ni safi.

Sehemu hii ni ya duka kubwa yenye baiskeli nyingi mpya upande moja, viti vya plastiki vikiwa vimepangwa pamoja na mpira na vifaa vya mchezo kwenye kikapu cha waya. Sakafu ni safi na kuna troli ndogo ya rangi ya machungwa mbele.

Duka hili la vifaa vya kielektroniki kina jiko za gesi na umeme kwenye mistari upande wa kushoto. Mwisho wa duka kuna runinga kubwa zikionyesha vipindi mbalimbali, na upande wa kulia iko sehemu ya bidhaa nyingine kama majokovu.

Sehemi hii ya duka kubwa ina rafu zilizojaa mikate na mayai zilizopangwa kwa mpangilio, pia kuna fremu ya chuma ambayo huenda ni kwa ajili ya kuelekeza wateja mahali pa kulipa.

Rafu ya duka kubwa imejaa bidhaa mbalimbali za kahawa na vyakula vingine vilivyopakiwa kwenye mifuko na makopo. Kuna maboksi na pakiti za rangi tofauti tofauti kama samawati, njano, nyeusi, nyekundu na kijani.

Sehemu hii ya duka kubwa ni sehemu ya vinywaji. Kuna friji kubwa pembeni imejaa vinywaji baridi na rafu zimepangwa pombe na soda. Juu kuna bango kubwa ambalo limeandikwa kwa mwangaza.

Corridor hili ni la duka la rejareja ambalo lina rafu ndefu pande zote mbili. Zimejaa bidhaa mbalimbali kama vyakula, vinywaji na nafaka. Sakafu ni safi na taa za dari zinatoa mwangaza mkali. Mazingira ni nadhifu na yamepangwa vizuri.

Rafu hii ni ya duka kubwa na imejaa dawa za mswaki na bidhaa zingine za usafi wa mdomo. Bidhaa zimepangwa kwa mstari na dhifu kwenye rafu na kuna changuzi nyingi tofauti za dawa za mswaki, mazingira ni safi na pana.

Sehemu hii ni ya duka la rejareja ambazo rafu zimejaa bidhaa kama unga wa ngano, sukari na vyakula vingine vya pakiti. Juu ukutani kuna maandishi makubwa. Mbele kuna trolley la kununulia na taa kali zinamulika sehemu hii.

Sehemu hii ya duka kuwa la vyakula ni eneo la nyama. Kuna mabango makubwa yaliyoadikwa ukutani juu ya sehemu la friji la nyama. Mbele kuna marundo ya vinywaji baridi kama soda na juisi zikiwa zimepangwa kwenye boxi.

Sehemu hii ni sehemu ya duka kubwa enye rafu zilizojaa bidhaa watu kadhaa wakiwa wananunua na watoto wamevaa nguo nyekundu. Pembeni kuna magari madogo ya kuchezea na bidhaa nyigi za watoto. Mandhari ni safi na imejaa taa angavu za dari.

Sehemu ni ndani ya duka la rejereja ambapo kuna mwanamke anaskuma troli ya ununuzi kati ya rafu mbili zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vyakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani. Mazingira ni safi wenye mwangaza mzuri na bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Sehemu hii ni sehemu ya matunda kwenye duka la rejareja kubwa. Matunda kama machungwa na tufaha yakiwa yamepangwa kwenye rafu za mbele. Watu wachache wanaonekana wakichagua bidhaa na magari ya kusukuma yakiwa pembeni.

Sehemu hii ya ndani ni sehemu ya duka la rejareja, hasaa kwenye friji ndefu iliyojaa bidhaa kama maziwa, juisi na bidhaa nyingine za maziwa na vinywaji. Vitu vimepangwa kwa mistari mizuri kwenye rafu na mwangaza wa friji unafanya bidhaa zionekane vizuri.

Jengo lina ghorofa mbili. Chini kuna duka lenye maandishi mekundu na magari yameegeshwa mbele. Juu kuna mabango ya biashara na mti upande wa kulia. Mwanga wa jioni unaonekana angani.